Kundi kubwa la watu linalokusanya watu wazima wa kiume na wa kike wakiwa darasani wakiendelea kumsikiliza mwalimu wao kwa utulivu na umakini wa hali ya juu, ili kuhakikisha wanayadhibiti yale yote ambayo wanafundishwa na mwalimu wao huyo watakaowawezesha kutatua changamoto mbali mbali katika jamii zao.

Mkusanyiko wa watu wazima unaojumuisha wanawake na wanaume, wakiwa darasani, wakiendelea kujifunza kwa ukaribu Zaidi, pamoja na mwalimu wao akiwafatilia kiu ndani, ili kuhakikisha wanafunzi hao, watu wazima, wanapata elimu hiyo kwa wepesi na urahisi.

Mkusanyiko wa watu wazima ukujumuisha wanaume na wanawake wakiwa wamekaa na kutulia huku wakiendelea kumsikiliza kwa umakini mkubwa mwalimu wao anayeendelea kuwapatia mafunzo na maarifa mbalimbali yatakayowawezesha kuweza kutatua changamoto mbalimbali zinazojitokeza katika jamii zao.

Mwanamke mtu mzima aliyeamua kurudi shuleni ili kuweza kujifunza mambo mbalimbali yatakayomuwezesha kuweza kuendesha shughuli zake za kimaisha, akiendelea kujifunza kwa umakini mkubwa yale aliyofundishwa na mwalimu wake.

Mkusanyiko wa watu wazima unaojumuisha wanaume na wanawake, wakiwa darasani wakiendelea kujifunza kwa ukaribu na umakini wa hali ya juu, ili kuhakikisha wanayadhibiti yale yote wanaopewa na mwalimu wao, yatakayo wawezesha kutatua changamoto mbalimbali zitakazojitokeza katika jamii zao.

Michezo ina sehemu kubwa katika kuhakikisha watoto wanakua vizuri kiakili na kimwili, hivyo ili kufanikisha zoezi hilo, sehemu hiyo huandaliwa mahususi kwa ajili ya watoto kujifunza mambo mbalimbali na kukuzwa, ikiwa imeandaliwa kwa ajili ya watoto hao kuweza kuendesha michezo mbalimbali katika eneo hilo.

Mazingira mazuri ya kuvutia na ya kupendeza ya shule ya msingi, yaliyozungukwa na bustani na vivuli anuai vya miti, na sehemu ya kuegesha magari ili kuwapa watoto elimu muhimu inayotarajiwa kuwaongoza katika maisha yao ya baadae.

Mwanamke huyu ambaye ni mmoja kati ya walimu katika shule ya msingi, akiendelea kuwa fundishwa wanafunzi hao; namna mbalimbali ya kuweza kuchanganua na kuelewa mambo mbalimbali ya kielimu, ili kuweza kufanya vizuri katika mitihani yao.

Mwalimu katika moja ya shule za msingi zinazopatikana nchini akiwa darasani, akiendelea kuwafundisha wanafunzi hao kwa ukaribu mkubwa, huku wanafunzi wakiendelea kumsikiliza mwalimu wao kwa utulivu na umakini wa hali ya juu ili kuhakikisha wanayadhibiti yale yote wanayofundishwa.

Mwanamke ambae ni mwalimu katika moja ya shule za sekondari nchini, akiwa katika ofisi yake akiendelea na zoezi la kusahihisha madaftari ya wanafunzi, ili kuangalia maendeleo na namna ambavyo wanafunzi wanamuelewa darasani.

Kitabu cha somo la biolojia cha kidato cha nne kinachotarajiwa kutumika kwa ajili ya kufanikisha zoezi la kuwafundisha vijana wa kidato cha nne ili waweze kuelewa somo hilo kwa undani na vizuri zaidi, lakini pia kuweza kufanya vizuri katika mitihani yao ya taifa.

Chumba kikubwa cha maabara kilichoandaliwa kwa ajili ya kuendesha shughuli za kielimu kwa kutumia njia ya vitendo katika shule za sekondari. Masomo haya ni muhimu ili kuweza kupanua uelewa wa wanafunzi katika masomo ya sayansi.

Chumba kikubwa maalumu kilichoandaliwa na mmoja kati ya shule za sekondari nchini, ili kuweza kufanikisha na kuendesha shughuli za masomo kwa kutumia vifaa vya kisasa kama vile kompyuta, na kuwafanya wanafunzi hao waweze kujua matumizi ya kompyuta kwa wepesi na urahisi na kutengeneza kizazi kilichoandaliwa kiteknolojia.

Mkusanyiko wa wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu wakiwa darasani wakiendelea kujifunza yale wanayofundishwa na mkufunzi wao kwa ukaribu na umakini wa hali ya juu, ili kuhakikisha wanayadhibiti mambo hayo yatakayowawezesha kuwapatia maarifa mbalimbali na kujua namna ya kutatua changamoto zinazojitokeza katika jamii zao.

Chumba kikubwa kinachopatikana katika eneo la chuo kikuu, kikiwa na wanafunzi waliokaa katika mpangilio na utaratibu maalumu, wakiendelea kufanikisha na kukamilisha zoezi la kufanya mitihani. Mitihani ambayo inatarajiwa kuweza kuwapatia wanafunzi hao uzoefu wa hali ya juu katika maisha yao.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa darasani wakiendelea kujifunza wakitumia njia za kisasa kabisa, zinazohusisha kutumia komputa ili kuweza kuangalia kwa undani zaidi na kuangalia namna mbalimbali za ufanyaji kazi wa mashine hizo.

Vijana wa elimu ya chuo kikuu wakiwa wamevalia majoho yenye rangi nyeusi, nyekundu pamoja na bluu, wakiwa wamerusha kofia zao na tabasamu zinazodhihiri kwenye nyuso zao, zikionyesha furaha ya kuhitimisha masomo yao.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu wakiwa darasani wakiendelea kumsikiliza mkufunzi wao kwa umakini na utulivu wa hali ya juu, ili kuhakikisha wanayadhibiti yale yote watakayopewa na mkufunzi wao kutatua changamoto mbalimbali zitakazo jitokeza katika jamii zao.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa darasani wakiendelea kumsikiliza mkufunzi wao, kwa umakini mkubwa ili kuhakikisha wanayadhibiti yale yote wanayopewa na mkufunzi wao mambo ambayo yatayoweza kutatua changamoto mbalimbali zikazojitokeza katika jamii zao.

Mkusanyiko wa wanafunzi wa kike na wa kiume wakiwa katika chumba kikubwa kilichoandaliwa kwa ajili ya kuendesha shughuli za kitaaluma, huku wakiwa pamoja na mkufunzi wao wakiendelea kupatiwa mafunzo mbalimbali yatakayo wawezesha wanafunzi hao kuweza kupita kirahisi katika elimu yao hiyo ya chuo kikuu.

Mkusanyiko wa vijana wanaojihusisha na elimu ya ufundi, wakiwa darasani wakiendelea kujifunza kwa kutumia njia za kisasa na zavitendo zinazohusisha matumizi ya vifaa maalumu kwa ajili ya kufanikisha zoezi hilo, njia hii inatarajiwa kuwapatia maarifa makubwa wanafunzi hao.

Wanafunzi katika moja ya vyuo vya ufundi wakiendelea kujifunza kwa njia ya vitendo kutumia vifaa mbalimbali, usomaji wa njia hii ni mzuri unaotarajiwa kuwawezesha wanafunzi hao kuweza kujua namna mbalimbali za kutatua changamoto zitakazojitokeza katika jamii zao.

Mwanamke ambaye ni mwanafunzi katika chuo cha ufundi aliyevalia koti lenye rangi ya bluu, akiendelea kujifunza kwa ukaribu zaidi ufanyaji kazi wa mashine hii ya kisasa na ya kiteknolojia, ili kuweza kuielewa kwa undani na kuweza kujua namna ya kuitumia na kuitengeneza pale itakapopata hitilafu ya aina yoyote.

Wanafunzi katika chuo cha ufundi wakiwa darasani wakiendelea kujifunza kwa njia ya vitendo, huku mkufunzi wao akiendelea kuwaelekeza kwa ukaribu zaidi ili kuhakikisha wanafunzi hawa wanaelewa kilichokuwa sahihi kitakachowawezesha kutatua changamoto mbalimbali zitakazojitokeza katika jamii zao.